Tunapoangalia kuna vibanda mbalimbali ambazo wauzaji wanauza vitu zao, ukiangalia huko juu kuna mahindi, kuna ndizi na hapa chini tukija kuna nyanya, karoti, mahindi, matunda na viazi kadhalika